Afisa wa afya amevaa barakoa na sare ya kijani kibichi na nyeupe. Anampa mtu aliyekaa sindano. Watu wengine kazini wamesimama nyuma, baadhi yao wakiwa wamevaa barakoa, wakisubiri huduma. Kwenye meza iliyo mbele ya afisa huyo, kuna sanduku lenye alama ya Biohazard ,

Watu wa huduma wawili wa afya wamevalia mavazi kamili ya kujikinga wakisimama pande mbili za mgonjwa. Mgonjwa amelala kitandani akiwa amefunikwa na blanketi ya bluu na ana kifaa cha kupumulia usoni.

Bango lenye vidokezo vya kuzuia Malaria linaonyesha kwa michoro mbalimbali. Sehemu ya kwanza inaonyesha mtu akipata chanjo ikisisitiza umuhimu wa kinga. Katikati mtu anaonekana akipaki nguo na vitu vya kujikinga na mbu kama vile dawa za kupulizia na losheni.

Kliniki ya rununu iliyopakwa rangi nyeupe na mistari ya bluu imesimama kwenye ardhi ya udongo mwekundu. Milango ya kliniki hiyo iko wazi na mtu anaonekana ndani. Kliniki hiyo ina nembo mbalimbali na maandishi kama mobile clinic .

Madktari wawili wanatoa huduma ya meno kwa mgonjwa mmoja. Wote wamevaa barakoa, glovu na kofia za upasuaji, huku mmoja akiwa amevaa pia kikinga uso. Mgonjwa amelala chini ya kiti maalum cha meno.

Mtu ana tabasamu pana likifichua meno yake meupe. Mashavu yamepandwa juu kutokana na kicheko au furaha. Ngozi inaonekana kuwa na rangi nyeusi na mng'ao kidogo. Sehemu ya chini ya uso ndio inayotolewa taswira.

Daktari wa meno akiwa amevaa glavu za blue , anachunguza mdomo ya mgonjwa. Kioo kidogo cha meno kinatumika kuangalia ndani ya mdomo, na meno. Meno meupe, na safi yanaonekana yakionyesha usafi mzuri wa kinywa.

Mwanamke anatumia kitu cheupe cha umbo la fimbo kukata kitu au akila, midomo yake imejaa na inaficha meno yake, isipokuwa meno machache meupe yaliyoonekana mikono yake ya kahawia inaonekana ikishika kitu hicho kwa nguvu.

Mwanamke anatabasamu nzuri huku akitumia kidole chake kuinua mdomo wa juu. Meno meupe na afya yanaonekana wazi, ufizi unaonekana kuwa na rangi nzuri na afya. Ngozi ya mwanamke ina rangi nyeusi iliyong'aa.

Mwanaume anatumia kijiti cha fasihi ya kusafisha meno yake ana meno meupe na yenye afya akisisitiza umuhimu wa usafi wa kinywa, utamaduni huu wa kutumia vijiji vya asili kama mswaki bado unafanyika katika maeneo mengi duniani.

Mandhari yana mafuriko makubwa ambapo maji mengi yamefunika ardhi na miti inasimama katikati ya maji. Watu watatu wakiwa wamevalia fulana za kuokoa maisha zenye alama ya msalaba mwekundu wako ndani ya maji.

kubwa jeupe lenye bango lenye maandishi WF-AID Emergency drought response 2021 . Limesimama na watu wanaopokea misaada. Baadhi ya watu wameshika mifuko ya unga na masanduku ya msaada.

Kundi la watu likisafiri kwa boti ndogo kupitia maji machafu, labda baada ya mafuriko au katika eneo lenye maji mengi. Baadhi ya watu wamevalia fulana za kuokoa maisha zenye alama nyekundu za msalaba mwekundu.

Mkusanyiko wa aina mbali mbali wa jamii za kunde inaonyeshwa kwa uzuri. Kuna bakuli zilizojaa maharagwe meusi, njano na nyeupe pamoja na ndengu na choroko. Katikati ya gunia dogo lililojaa kunde linaonekana likiwa limefunguliwa.

Chumba kina kifaa cha matibabu cha kisasa vinavyoashiria eneo la rediolojia au eksrei. Kifaa kikubwa cha eksrei chenye nembo ya GA kinaonekana katikati kikiwa na meza ya mgonjwa iliyo karibu.

Rangi ya njano hafifu inatawala kuta za chumba hiki. Kuna meza ndefu iliyowekwa katikati ikiwa na mizani na kifaa cha kupimia urefu wa watoto wachanga. Dirisha lenye nondo linaruhusu mwanga hafifu wa nje kuingia ndani.

Katika chumba chenye ukuta wa mbao, vifaa vya matibabu vimepangwa kwenye meza ya chuma. Sindano kadhaa tupu zimewekwa kwenye trei ya njano, zikisubiri kutumika. Karibu na trei kuna chombo cheusi kilichojaa mipira midogo, nyeupe na ya pishu.

Mtu aliyevaa kanzu nyeupe ameketi kwenye meza akiandika kwenye karatasi. Karatasi nyingine na folder za njano zimewekwa mezani zikionyesha shuguli za ofisi. Mtu mwingine amefunikwa kwa blanketi la rangi ya waridi.

Kifurushi kikubwa cha dawa za pharmacare Paracetamol kinaonekana wazi. Kisanduku cheupe kina maadhishi meusi na nyekundu yakionyesha jina la dawa na taarifa nyengine muhimu. Inaonekana kuwa na vidonge elfu moja.

Mtoto mchanga ameshikiliwa na mtu mzima, labda mzazi au mlezi, huku mtu mwingine akijiandaa kumhudumia. Mkono wa mtu wa pili unashikilia kitu kinachofanana na pamba au chombo kidogo, labda kujiandaa kwa ajili ya chanjo au matibabu.

Mhudumu wa afya akiwa amevalia vazi kamili ya kujikinga anampima mtoto mdogo, mtoto ambaye amevalia barakoa iliyoshushwa kidevuni, ameketi kwenye kiti cha buluu. Mhudumu anatumia usufi maalum kuchukua sampuli kutoka kinywani mwa mtoto.

Kundi la watu wazima limeketi kila mmoja akiwa amebeba mtoto mchanga mkononi. Watu hawa wamevaa mashati meupe na baadhi yao wamefunika miguu yao kwa vitambaa vyenye michoro. Watoto wachanga wametulia mikononi mwao.

Mguu wa mtu uliovimba na kuwa na rangi ya zambarau na nyeusi. Vilio vya michubuko vimeenea kuzunguka kifundo cha mguu. Ngozi inaonekana imetunuka na kubadilika rangi.

Migomba imejawa na matunda mabichi ya ndizi yaliyopishana. Chini ya mkungu wa ndizi maua ya migomba yananing'inia yakiwa na rangi ya zambarau. Majani makubwa ya migomba yamezunguka matunda yakitoa kivuli na ulinzi.

Mitindo mikubwa ya majani ya migomba inajaza sehemu kubwa ya eneo. Mkungu wa ndizi baado mbichi unaning'inia kutoka kwenye mti ukionyesha ukuaji. Miale ya jua inapenya katikati ya majani.